Jengo la shule ambalo linafanana na shule ya msingi au secondary katika eneo ya kijiji au mjini, jengo lina muundo wa kawaida wa chuma kimoja kando kando yenye mlango na madirisha ya rangi ya blue na kuta zikiwa zimeandikwa kwa kuchorwa.

Wachezaji wa baiskeli wawili wakiwa kwenye baiskeli ya watu wawili, wote wanavaa mavazi rasmi ya michezo ya kenya na kofia za usalama, ishara kuwa wanashiriki kwenye tukio la kitaifa au kimataifa wa mchezo hasa mbio za baiskeli, baiskeli hii maalum.

Watu kwenye uwanja wa mchezo wawili kati yao ni wachezaji wenye ulemavu wa mguu mmoja. Wakitumia mgango maalum wa kutembea mmoja katikati anaonekana kuwa kocha au mwalimu akiwa.

Kitabu cha kiingereza kilichotumika sana kinachoitwa Junior English mbili, kinachoandikwa kwa Hydn Richards, kitabu hiki ni toleo jipya, na kinaonekana ni cha darasa la pili au kiwango cha pili kwa watoto wanaojifunza kiingereza.

Makundi ya karatasi za rangi tofauti zilizopitishwa na kuwekwa kenye bengi moja. Karatasi hizi zina rangi kama jano, pinki, blue , nyeupe.

Wachezaji wa mpira wa miguu wa walemavu wakicheza pahali ya msisimko mkubwa. Wakicheza hawa wa miguu ya kunyofolewa au kupoteza sehemu ya miguu yao, hivyo wanatumia mkono kuwasaidia kusogea kwa kutumia...

Nyumba yenye paa la rangi ya kahawia na ukuta ya rangi ya manjano na mawe ya mapambo chini, nyumba ina verandah yenye guzo na inaingilia uwanja wa nyasi zilizokatwa vizuri, nyumba ya.

Mfuko wa kuhifadhi nakaji kompyuta, kibao au kifaa vingine vya kielektroniki ambacho kipo ndani ya chumba cha ofisi au darasa. Chombo hiki kinamzunguko wa madoa madogo kwa ajili ya kupitisha.

Wanariadha wa Kenya walioko kwenye viti vya magurudumu wakiwa kwenye maandamano ya uchunguzi wa mchezo wa kimataifa. Huenda ni Paralympics au mashindano mengine ya kimataifa kwa watu wenye ulemavu. Wamevaa mavazi rasmi ya rangi nyekundu.

Mlango wenye rangi nyekundu katika jengo lililojengwa kwa mawe na kuta za rangi ya krimu. Mlango huu umewekwa kwa mtindo wa milango ya mbao zilizopangwa mingi.

Bango la kuelimisha kuhusu umuhimu wa maji na jinsi ya kuhifadhi rasilimali hii muhimu. Maudhui makuu ya pango kauli mbiu Water is life every drop counts please save ikisisitiza kuwa kila tone ya maji ni muhimu. Harini mazi.

Sam Ojuku akiwa katika harakati ya kuruka kwenye mashindano ya long jump , kuruka mbali. Anavaa mavazi ya mazoezi ya huko uwanjani, huku akiwa kwenye hatua ya kuruka, kuelekea kwenye.

Niko kwa darasa ambalo limeandikwa form one r juu yake inaashiria kuwa ni chumba cha darasa wanafunzi wa darasa la kwanza wa shule ya upili form one na herufi r inaweza maanisha kundi au idadi ya darasa hilo ndani.

Mwanamchezo mwenye ulemavu akiwa kwenye kiti cha magurudumu akijiandaa kurusha mkuki. Mwanamchezo huyu anaonekana akiwa na msaidizi wake anayemshikilia kwa nyuma ili kumpa usaidizi wa mkao sahihi wakati wakurusha. Watoto kadhaa.

Jengo la shule ya kituo cha elimu ikiwa kwote imechorwa picha ya wanyama wa porini kama twiga, kangaroo ,kifaru na tembo. Ukuta imechorwa kwa ajili ya kuwavutia watoto na kuwafanya wajifunze kuhusu wanyama mbalimbali.

Wachezaji wa mbio wa Kenya wakishikamana na kuonyesha mshikamano mkubwa baada ya mashindano, wachezaji wawili wamevaa viatu vya kuzuia mwango, jambo linaloashiria kuwa hii ni mashindano ya mbio kwa watu wenye ulemavu wa kuona.

Sehemu ya jengo yenye ngazi la ngazi ya kawaida, ambaye ina muundo wa kisasa lengo ya taasisi, kama vile shule, chuo au ofisi, jengo lina ngazi tatu za laini zinazoelea kwa kwambatabisha na mabao au chuma au metali ya usalama, sehemu ya bara.

Ni mwanariadha mzuri wa Kenya anayeshiriki katika mchezo wa para-athletics hususan mbio mita elfu moja mia tano katika daraja ambalo linahusisha wanariadha wenye ulemavu wa mkono.

Mchezaji Asiya Sururu akiwa mazoezi kwenye mto Oise. Anapatikana kwenye mashua maalum ya mashindano ya olimpiki, akiwa anatabasamu kubwa kwa kuonyesha ishara ya amani kwa vidole viwili. Asiya Sururu ni mwanariadha.

Wanariadha wanne wakifanya mazoezi ya shindano ya mbio katika uwanja wa mchezo wa mzunguko. Wanariadha hao wamevaa mavazi ya mchezo na mmoja wao ana viatu vya mbio. Mmoja wao amevaa jezi yenye nembo ya Kenya inayoonyesha kuwa yeye ni mwakilishi.

Darasa la shule linaloonekana na kuwa katika shule ya msingi au ya secondary. Mandhari ni ya kawaida kuwa madara ya shule nyingi nchini Kenya au Africa mashariki kwa jumla. madawati na viti vya mbao vilivyo na mguu.

Eneo la kazi lililo na computer ya aina ya Dell, ikiwa na screen, keyboard kipanya na headset iliyoosimama upande wa screen , computer hii inaonekana kuwa ni ya kawaida inayotumika katika ofisi, shule au kituo cha huduma kwa wateja, kipengele.

Chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya matumizi ya computer huenda ni darasa au kituo cha computer , tayari zimesimama stadi kwenye meza ndefu, kila mmoja ikiwa na kipanya na keyboard chake, viti vya plastiki vimewekwa karibu ya.

Mchezaji wa mbio wa Kenya aliyevaa miwani ya giza, akiongozwa na mwongozo mkono wake, mchezaji huyu ana nembo ya jina Kimani na nambari zake za kushiriki, huku mwongozi amevaa viatu yake na jezi iliyoandikwa guide , mchezaji anaonekana kuwa ma.

Kuna darasa lililoandikwa grade one C na pia kuna karatasi imebandikwa ikisomeka teacher Agnes welcome . Hii ni ishara kwamba darasa hili linafunzwa na mwalimu anayeitwa mwalimu Agnes. Maneno welcome inaonyesha ukaribisho kwa wanafunzi au wageni. Mlango umechorwa rangi nyekundu na inaonekana kuwa.

Unda wa maelekezo uliowekwa kwenye nguzi. Bango hiyo laonyesha mshale nao elekeza upande wa kushoto. Ukielekeza watu kuelekea sehemu ya high school office . Ofisi ya shule ya secondary . Maelekezo haya ni muhimu sana kwa wageni au wanafunzi wapya.

Bango linaloweka shuleni likieleza mandili kanuni na utamaduni wa shule hiyo. Bango hilo lina ujumbe wa kuhamamisha nidhamu, ushirikiano, heshima na mshikamano katika wanafunzi na walimu. Baadhi ya ujumbe muhimu.

Tumika kama abdala wa rafiki wa mazingira wa kuni kama briquettes na jua na biogas . Panda miti inayokua kwa haraka kama Leucaena , Gliricidia na Calliandra kwa matumizi ya kiuchumi. Fanya kilimo cha mseti kama mimea yenye uwezo wa kurekebisha.

Jengo la ghorofa moja lililojengwa kwa mawe au matofali ya saruji, lenye paa la rangi nyekundu linalozekwa kwa mabati ya rangi. Jengo lina mlango ya dirisha mengi yenye fremu za mbao za rangi ya kijani ikiwa mpangilio mzuri na kupendeza mbele.

Bango la kielimu linalotundwa ukutani linalofundisha watoto namna ya kusoma saa kwa lugha ya kiingereza, bango lina rangi nyekundu na limetengenezwa kwa ubunifu ili kuvutia wanafunzi hasa wa shule ya msingi, katikati kuna mchoro wa.

Kikundi cha wanawake wa michezo wa kenya wanaotumia viti vya magurudumu. Wote wamevalia mavazi ya mchezo ambaye yana maandishi ya kenya na wanaonekana wakiwa wana furaha na wana ushikamano. Wameshikana mkono kwa mduara isha ya maana ya nguvu ya pamoja. Inaonyesha ushiriki.

Mashindano ya mbio ya umbo fupi ambao wanariadha wanne wanashindana. Mchezaji aliyembelea kabisa anaonekana kuvaa kitambaa kichwani, labda kuzuia mwanga au jua. Na amevaa mavazi ya rangi nyekundu yenye neno Kenya likiandikwa mbele. Jina ya mchezaji huyu ki

La makazi au hosteli la ghorofa mbili lenye mlango wa kila chuma inayoonekana kuwa na rangi ya nyekundu, kuta zake ni za mawe, Mjengo lina varanda na pamoja kwa kila ghorofa, Mazingira yanazungukwa na mimea ya kupendeza ikiwa na pamoja.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu ya walemavu kutoka Kenya wamevalia sare za rangi nyekundu ya kijani zenye maandishi Kenya na wanaonekana wakiwa uwanja wakifurahia mazoezi au mchezo. Wachezaji wanatumia miko...

Ukuta wa jengo lenye nembo ya pamoja na maandishi ya Dechi Hearing Center. Hii ni taasisi inayo jishughulisha na kusaidia watoto wenye matatizo ya kuskia nchini Kenya. Ukuta imepambwa na rangi ya kitaifa, pamoja na mipira ya kijani, buluu na nyeupe, kuashiria kuwa hafla...

Kiti cha darasa ambalo kina meza ya kuandika upande wake wa kulia, aina inayotumika sana katika shule za upili na bidhaa za vyuo vikuu. Kiti hiki kimeundwa kwa mbao na chuma na kina sehemu ya kuhifadhia

Kitabu cha somo la Kiswahili kinachoitwa Nyota Ya Kiswahili, ni kitabu cha mwanafunzi wa darasa la pili katika shule ya msingi, kitabu hiki kina lengo ya kusaidia watoto kuelewa na kujifunza lugha ya kiswahili hasa lugha ya mdomo au maandishi, kwa jumla picha inawakilisha raslimali muhimu katika mfumo.

Mahabara za kemia na bayolojia ni sehemu nzuri sana katika kijifunzo ya somo ya sayasi. Ndani ya mahabara hizi wanafunzi hupata nafasi ya kuunganisha nathari waliozifunza darasani.

Rundo la karatasi ya rangi mbalimbali imezungushwa kwenye mduara. Karatasi hizi zina rangi nyingi kama vile njano, pinki , sambaru, na nyeupe. Karatasi hizi zinaweza kutumika kwa shughuli za.

Mwanamke mlemavu akiwa kwenye kiti na gurundumu cha michezo, akiwa tayari kwa uwanja wa kukimbia, anaonekana kuwa na msimamo wa ushindani, kujiamini na hali ya juu, huku akitazama mbele za makini.

Sehemu ya mbele ya jengo la kisasa yenye ghorofa mbili, katika sehemu ya mbele kuna bendera inayoonyesha kwenye mlingoti mrefu wa chuma nao mtaa wa kupitisha watu ambao wamezungukwa na mimea ya kijani na yenye rangi ya manjano.

Ukurasa wa kitabu cha mazoezi ya hesabu kwa watoto wa shule ya msingi. Kuna maswali ya kujaza majibu kwenye masanduku tupu yakihusisha kujumlisha na kutoa kwa nambari ndogo. Zoezi liko kwenye somo la.

Kabati iliyogawanywa katika sehemu ndogo ndogo ambazo zimehifadhi mafaili na mabegi madogo ya plastiki au mikoba ya kuhifadhi. Baadhi ya sehemu hizo ziko wazi.

Jengo la gorofa tatu lililojengwa kwa matofali na limepambwa kwa mstari wa rangi nyeupe. Madirisha yake ni makubwa yakiwa na glass .

Bango lenye maandishi FIRE ASSEMBLY POINT likielezwa kuwa mshale upande wa kulia. Hili ni bango la tahadhari au usalama inayotumika kuonyesha sehemu maalum ambapo watu wanapaswa kukusanyika wakati wa dharura ya moto.

Ubao wa darasani mwenye maandishi ya herufi ndogo za alfabeti za Kiswahili inaonekana ni somo la lugha wa watoto wa shule ya awali au shule ya msingi inaonyesha hapo juu tarehe ijumaa, februari, mwaka.

Kazi ya watu inayoonekana kama waziri au nyumba za wanafunzi labda shule au chuo kikuu chenye vina sakafu tatu kila sakafu lina mlango wa kuingilia kwenye chumba au ofisi.

Mtu mmoja akizungumza kwenye mkutano au kongamano ya kise conference inaonekana ni Kenya institution of special education taasisi inayojishughulisha na elimu maalum kwa watoto wenye ulemavu, mandhari ya ku.

Kompyuta ya mezani desktop computer , ya Dell ikiwa imewekwa juu ya meza safi kati, kompyuta hii ina monitor, keyboard na mouse , inaonyesha upande wa kutumia skrini monitor , haijaonyesha chochote kwa sasa huenda kompyuta.